Muktadha wa shambani, kuna ndizi, ambazo zinaonekana kufunikwa kwa karatasi, ambazo zimekomaa, karatasi yenye rangi samawati. Kuna migomba mingine ya ndizi ambayo hayajatoa ndizi, kuna majani pia na pia kuna nyasi.

Shambani. Kuna ndizi ambazo zimeiva. Katika migomba, kuna ndizi zing,, Kuna ndizi zingine ambazo hazijaiva katika migomba. Kuna matawi ya migomba yenye rangi ya kijani. Kuna rangi ya hudhurungi ambayo unaonekana kwa umbali. Kuna migomba pia iliyokatwa na kuanguka.

Ukilima wa maziwa ambapo maziwa inapitia step kadhaa wa kadhaa ili luchunga maziwa yenyewe kutoa uchafu kuna anayechunga ambapo anatumia mashine iliyoboreshwa kuchunga maziwa hayo.

Ukulima na ufugaji wa ng'ombe ambapo kuna ng'ombe wa kukama na kuna ng'ombe wa nyama au wa kidume. Mkulima anaonekana akiukama ng'ombe huku ikitoa maziwa mengi na tele.

Hapa ni shambani kuna mazao kama ndizi yaliyo komaa yaliyoonyeshwa kuwa komavu kuna mengine ambayo yanaendelea kukua kuna ma kuna majani kuna nyasi pia kuna mchanga.

Muktadha wa shambani. Kuna mgomba wa ndizi amabo umeweka ndizi uliokomaa, wamama wawili mmoja amebeba mtoto mgongoni, huku mwengine akiukata ndizi. Kuna mzee mmoja shambani pia. Kuna nyasi zilizokauka. Kuna ndizi zilizowekwa chini ardhini.

Muktadha wa shambani. Kuna ndizi ambazo zimevunwa na kuna mama aliyesimama pale akiyashikilia ndizi hiyo. Kuna migomba ya ndizi inayoonekana kwa umbali na majani ya miti pia. Kuna nyasi ambazo pia zinaonekana kwa umbali na ardhi pia.

Ukulima ambao ni ukulima upandaji wa ndizi. Ndizi yenyewe inaonekana kuwa yenye rotuba na kupaliliwa vizuri na kuwekewa mchanga pamoja na mbolea ili kutoa mazao mema.